Ni eneo la duka la uuzaji wa dawa mbalimbali za mifugo na mimea, duka hilo likiwa na watu mbalimbali nje wakiwa wanahitaji kupatiwa huduma katika duka hilo la uuzaji wa kemikali za wanyama.

Mwanamama mkulima akiwa ndani ya shamba lake la ndizi, akiwa amesimama kwenye mgomba mmoja, akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi kwa ajili ya kuvuna ili kuweza kujipatia kipato au chakula.

Ni eneo la shamba linalojihusisha na ulimaji na uvunaji wa vitunguu ikiwa na vitunguu vingi vilivyostawi vizuri, ili mkulima huyo kujipatia mazao mazuri na kipato endelevu.

Wakulima wawili wakiwa kwenye shamba la chai wakiwa wamevalia mikoba yao maalumu kwa ajili ya kupakia mazao hayo wanayovuna kutoka shambani hapo ili kujipatia kipato.

Wakulima mbalimbali wakiwa wamevuna mazao yao aina ya viazi wameyapakia kwenye magunia ya rangi nyeupe ili kuanza kusafirisha kwajili ya kupeleka masokoni.

Ni eneo la shamba kubwa la nyanya, likiwa na nyanya nyingi zilizostawi vizuri. Nyanya hizo hutumika kwa ajili ya biashara ili kuweza kumpatia mkulima kipato.

Mkulima akiwa shambani akivuna ndizi zake zilizokwisha komaa ili kwenda sokoni kuuza na kujipatia kipato, ili kuendesha maisha yake ya kila siku.

Wakulima mbalimbali wa mazao ya parachichi, wakiwa wamevuna mazao yao na kuyapakia kwenye matenga ya rangi ya bluu, wakiwa wanapima uzito na kuyakagua yale yote ambayo yataweza kuuzika masokoni.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wapo ndani ya shamba maalumu la nyanya wakiwa wanapeana mafunzo mbalimbali kwajili ya kustawi mazao kwa uweledi na kwa umakini.

Ni ndoo maalumu zikiwa na udongo wa rangi nyeusi ukiwa na miche inayoanza kuchipua, uvunaji huu ni uvunaji wa kisasa unaotumiwa na wakulima wengi ili kujipatia kipato.

Ni eneo la shamba kubwa likiwa na miti aina ya mipapai kukiwa na mapapai yaliyoiva na mengine mabichi. Mapapai mawili moja limeiva na jingine likiwa halijaiva yakiwa yamedondoka chini katika shamba hilo.

Gari kubwa aina ya trekta likiwa katika shamba kubwa ikiwa inafanya kazi ya kusawazisha eneo la shamba, ili wakulima kuanza kazi ya kilimo.

Gari la kisasa kubwa aina ya trekta, likiwa lipo shambani linafanya kazi yake, ili kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo, humuwezesha mkulima kupanda mazao yake.

Ni eneo maalumu lililopandwa miche ya aina mbalimbali, kwenye mabomba yenye matundu madogomadogo. Kilimo hichi hujulikana kama kilimo cha haidroponi, kinacholeta tija na manufaa kwa wakulima.

Ni kifaa maalumu cha kisasa chenye gurudumu moja mbele. Kifaa hiki kinatumika kwa ajili ya kutifua udongo, kumsaidia mkulima kuanza kulima mazao yake, ili kumpatia mazao mengi na kwa haraka.

Chombo maalumu kikiwa kimefungwa mashine mbalimbali kwa ajili ya uvunaji wa samaki, ili kuwezesha samaki hao kujipatia chakula na kukua kwa haraka. Ili kumuwezesha mkulima kujipatia kipato.

Ni eneo la bwawa ambalo limetengenezwa kwa ustadi mkubwa, kwa ajili ya kufanyia ufugaji wa samaki. Pembezoni mwa bwawa hilo kukiwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Ni eneo nje ya duka kukiwa na vikapu mbalimbali, vikapu hivyo vikiwa na nafaka mbalimbali kama vile: maharage, karanga, ufuta na mengineyo. Mazao hayo hutumika kwa ajili ya biashara

Mandhari nzuri na ya kupendeza, yenye miche ya rangi ya kijani kibichi, ikiwa imepandwa ili kumuwezesha mkulima baadaye kuja kupanda miche hiyo kwa ajili ya kulima.

Mwanamama mkulima aliyevalia kofia ya rangi nyeupe na tisheti ya rangi ya bluu. Akiwa katika shamba lake akishughulikia miche aliyoipanda shambani humo.

Ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama kilimo cha hydroponi, kukiwa na miche iliyoota na kustawi vizuri ya rangi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye mabomba hayo ili kumpatia mkulima faida na tija.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mfumo wa mabomba kijulikanacho kama kilimo cha haidroponi. Kilimo hichi ni cha kisasa ambacho kinamwezesha mkulima kujipatia mazao mengi na kwa haraka.

Gari maalumu aina ya trekta, ikiwa ndani ya shamba kubwa, ikiwa inafanya shughuli ya ulimaji, ili kumpatia mkulima mazao mazuri na ya kisasa, ili kujipatia kipato.

Wanawake wawili, wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya bluu, wanafanya shughuli za uvunaji wa mbogamboga ili iwapatie mavuno na kipato kwa ajili ya maisha yao ya kila siku.

Ni eneo maalum mfano wa hema kubwa lililotengenezwa kwa ustadi. Eneo hilo likiwa na mazao ya aina mbalimbali yaliyopandwa kwa kisasa ili kumuwezesha mkulima kujipatia kipato cha kila siku.

Ni eneo maalumu mfano wa hema, ndani ya hema hilo kukiwa na mazao mbalimbali aina ya uyoga. Mazao hayo hutumika kwa ajili ya biashara ili kumuwezesha mkulima kujipatia kipato.

Mkulima akiwa kwenye shamba kubwa lililofungwa mabomba kwa ustadi mkubwa. Mabomba hayo hutumika kupitisha maji kwenye mazao, ili kusaidia mazao yaweze kustawi vizuri.

Ni eneo shamba lililopandwa mazao mbalimbali likiwa na mabomba yaliyofungwa kwenye shamba hilo ili kusambaza maji kusaidia mazao hayo kustawi vizuri

Mkulima akiwa ndani ya shamba lake akimwagilia mazao yake ili yaweze kustawi ili kujipatia kipato cha kila siku kuendesha maisha yake vizuri na kwa uhakika.

Ni eneo la shamba liikiwa limefungwa mabomba mengi ya rangi nyeusi, ili kupitisha maji katika miche hiyo ili kuweza kustawi vizuri na kumpatia mkulima kipato.

Ni eneo la ardhi, lenye milima na mabonde mbalimbali, likiwa na madhari tulivu na nyasi au miti ya rangi ya kijani kibichi, ambayo watalii na watu mbalimbali hutembelea hapo kwa ajili ya kivutio.

Ni eneo la pori, lenye miti mingi ya rangi ya kijani kibichi na nyasi fupi, katikati ya pori hilo kukiwa na njia nyembamba yenye udongo wa rangi nyekundu.

Eneo kubwa lenye mandhari ya kuvutia, lenye milima na mabonde mbalimbali, na miti ya rangi ya kijani kibichi. Eneo hilo hutumika kama kivutio cha watalii.

Ni eneo kubwa mfano wa zizi la ng'ombe likiwa limetengenezwa kwa mbao na mabati, zizi hilo likiwa na ng'ombe ndani yake wakiwa wametulia ili kusubiri malisho.

Ni eneo la banda mfano wa zizi, likiwa na wanyama wafugwao aina ya mbuzi, wakiwa wamepumzika wengine wakiwa wamelala, ili kupata nguvu ya kuendelea kujitafutia chakula.

Watu mbalimbali wa rika tofauti tofauti wanajihusisha na uvunaji wa asali wakiwa wamevalia mavazi maalumu ili kuzuia na kushambuliwa na nyuki hao.

Ni eneo kubwa la kisasa mfano wa shamba likiwa limepandwa mazao na bustani mbalimbali shamba hilo likiwa limepandwa kwa ustadi mkubwa ili kumpatia mkulima kipato na tija.

Banda maalumu lililotengenezwa kwa kutumia mbao. Banda hilo hutumika maalum kwa ajili ya ufugaji wa mbwa, au mifugo mbalimbali kama vile kuku, bata, njiwa, na kadhalika.

Ni eneo la banda au uzio, ndani yake kukiwa na mbwa wakali. Mbwa hao hutumika kwaajili ya ulinzi ili kuleta usalama katika nyumba hiyo au mandhari hayo.

Ndege wa rangi ya kijivu na nyeupe aina ya bundi, akiwa amesimama kwenye tawi la mti. Akiangalia mazingira yaliyomzunguka, au kujitafutia chakula ili kupata nguvu ya kuendelea kuishi.

Mnyama pori aina ya twiga ametoa ulimi wake nje, twiga huyu anamabaka ya rangi kahawia akiwa katika eneo lenye miti michache na nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Mnyama mkali na hatarishi aina ya mamba, akiwa ametulia kwenye maji au bahari kwa ajili ya kupata mapumziko mafupi, ili baadaye arudi majini.